Hii ni sector ya afya haya ni mandhari ya daktari wa dawa za kiasili bango hili linasema kuwa wanatibu magonjwa kama, shinikizo la damu ugonjwa wa ngozi kuumwa na kichwa na kadhalika.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha daktari wa meno. Mama amelala huku kinywa chake wazi. Anashughulikiwa na daktari wawili wa jinsia ya kiume, waliovaa barakoa ya rangi ya kijani usoni.

Hii ni sekta ya afya, mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa aproni ya rangi ya kijani ametoka msalani. Analowesha mkono wake kwa sabuni ya maji ili aweze kunawa kwa maji masafi.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya barabarani. Wazimamoto wamefika ili kuuzima moto, uliosababishwa na ajali ya lori ambalo hubeba petroli.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya barabarani. Maji matulivu ya rangi ya hudhurungi yamejaa barabarani. Yanatatiza usafiri wa magari na watu wanaopita barabarani.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama aliyevaa tishati ya rangi ya samawati, amemleta mtoto wake ili aweze kupata chanjo. Mhudumu wa afya ambaye amechuchumaa huku akiwa amevaa kabuti ya rangi nyeupe ndiye anayempa mtoto huyo chanjo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kuna mama ambao tayari wamejifungua au ambao wanatarajiwa kujifungua. Mama huyu tayari amejifungua mwana, na amekuja kutembelewa na jamii yake.

Hii ni idara ya afya, Ambapo kina Mama na watoto, wamepanga foleni pamoja na mitungi yao. ili wachote maji masafi ya kunywa kutoka kwa mfereji.

Hii ni idara ya afya, haya ni mandhari ya nyumbani, maji yamejaa kila mahali, dada wawili wameinama huku wakichota maji na kuyamwaga nje ya lango.

Haya ni maandhari ya hospitalini. Mgonjwa wa jinsi ya kike ameketi chini. Anashughulikiwa na daktari wawili kwenye sikio lake, na kushoto. Mmoja ni wa jinsi ya kike ilhali mwingine ni wa jinsia ya kiume.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanaume mmoja aliyeketi anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa korona kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa kabuti ya rangi ya samawati.

Hii ni sekta ya afya. Mwanadada ameketi, huku akipokezwa chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa corona, na daktari aliyevaa kabuti nyeupe, na mask ya samwati.

Hii ni sekta ya afya. Kuna bibilia, pembe, na chupa zilizotapakaa kila pahali, kioo, kitambaa nyeusi na nyekundu, na daktari wa kienyeji ambaye amevaa suti nyeusi.

Hii ni jangwa. Miti, nyasi na mimea mingine imekauka kutokana na jua lililotanda angani. Mwanadada mmoja aliyevalia buibui ya rangi nyeusi ndiye anayeonekana pekee yake.

Hii ni sekta ya afya. Watu wanne wamepanga foleni ili kunawa mikono yao. Watatu ni wa jinsia ya kike, ilhali mmoja ni wa jinsia ya kiume. Wawili tayari wananawa mikono yao, ilhali wawili wanangoja zamu yao ya kunawa mikono.

Hii ni idara ya afya ambapo daktari wa mifugo, ambaye amevaa aproni ya rangi ya manjano, glovu nyeusi na barakoa ya rangi nyeusi, anamtibu ng'ombe.

Hii ni idara ya afya ambapo watu wawili moja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume wanafagia barabarani ili kudumisha usafi.

Hii ni sekta ya afya. Hapa ni hospitalini katika wadi ya mtoto ambao hawajafikisha umri wa kuzaliwa. Kuna kitaru chenye mtoto mmoja. Pia kuna daktari anayemkagua mtoto huyo.

Hii ni sekta ya afya, mwanaume aliyeketi anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyesimama huku akiwa amevalia kabuti nyeupe na barakoa ya samawati usoni.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya waridi amelaa huku kinywa chake kikiwa wazi tayari kushughulikiwa na daktari wa meno, aliyevaa kabuti nyeupe, glove nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati usoni.

Hii ni sekta ya afya ambapo mwanaume aliyevaa kofia ya buluu bahari na barakoa ya samawati soni anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa Korona.

Hii ni idara ya afya. Watu wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume, wamepanga foleni pamoja na mitungi yao, ili kuyateka maji masafi kutoka kwa mfereji.

Hii ni sekta ya afya. Hapa ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika ward ya watoto wagonjwa. Mama na baba wanamwangalia mtoto wao ambaye ni mgonjwa.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Daktari aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati na miwani kichwani, ameshika faili ya rangi ya kijani huku akimnong'onezea mgonjwa ambaye ameketi mbele yake.

Hii ni sekta ya afya. Mwanaume mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ndiye anayeuza dawa za kiasili, ambazo amezipanga na kuziuza kwenye chupa. Mtu mmoja ambaye amekaa kwenye pikipiki anaonekana akinong'onezana na muuzaji huyo.

Hii ni sekta ya afya. Mwanaume mmoja amesimama analisoma bango ambalo limeandikwa kuhusu dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume dhidi ya hawala.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya shuleni. Wanafunzi watatu wamepiga foleni, ili kuteka maji, kutoka kwa mfereji, kutumia chupa zao, huku wakiwa wamesimamiwa na mwalimu wao.

Maji matulivu ya rangi ya hudhurungi yamejaa kila mahali. Yanatatiza shughuli za usafiri. Yamefanya pia gari zingine ziweze kuzama kwenye maji hayo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Kina mama kutoka sehemu mbalimbali wameleta watoto wao Ili waweze kuchanjwa. Mama aliye vaa tishati ya rangi ya samawati amemshika mtoto wake mguu Ili aweze kuchanjwa.

Haya, ni maandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kina mama, ambao tayari wamejifungua wana au wanatarajia kujifungua wana. Mama mmoja aliyejaliwa na mwana, ameketi chini huku akiwa amemshika.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza ya rangi ya samawati kuna kifaa cha rangi nyekundu, rangi ya hudhurungi, sindano ya rangi ya hudhurungi na chanjo ambayo hutumika kuchanja ugonjwa wa kupooza.

Hii ni idara ya afya. Bango hili linazungumza kuhusu kliniki ya dawa za kiasili, linaeleza jinsi ambavyo mtu anaweza pata tiba kutokana na dawa za kiasili asilimia mia moja, ndani na nje ya Kenya.

Hii ni sekta ya afya. Hapa ni darasani. Kuna wanadada wawili mbele ya darasa. Wamevalia tishati nyeupe, zenye zimeandikwa jina zana. Mmoja ameketi ilihali mmoja amesimama huku ameshika chupi iliovalishwa taulo ya hedhi.

Hii ni idara ya afya. Daktari wa jinsia ya kiume aliyevaa kabuti nyeupe na miwani kwenye shingo anamchanja dada mmoja huku akitumia sindano.

Hii ni idara ya afya. Mwanaume mmoja aliyevaa bluu bahari, barakoa usoni na glovu nyeupe mkononi, ameshika mitungi miwili. Mmoja ni wa rangi ya manjano mwingine ni wa rangi ya samawati. Kila mmoja umechorwa alama ya hatari.

Hii ni sekta ya afya. Mwanaume aliyevaa aproni ya buluu bahari, glavu nyekundu, barakoa nyeusi usoni, huku amebeba kinyunyizi dawa cha rangi ya manjano. Ananyunyizia mimea dawa.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama aliyevaa kofia nyekundu, amemuleta mtoto wake ili aweze kupata chanjo ya ugonjwa wa kupooza kutoka kwa mhudumu wa afya.

Hii ni sekta ya afya. Watu kutoka sehemu mbalimbali, wamepanga foleni ili kupokea msaada wa chakula kama vile mafuta, mchele, mboga na kadhalika.

Hii ni sekta ya afya. Mama aliyevalia nguo nyeusi na barakoa nyeusi, amemleta mtoto wake ili kupewa chanjo ya ugonjwa wa kupooza. Kuna madaktari waliovalia kabuti ya manjano na maski ya samawati. Mmoja wao anaonekana akimpa mtoto huyo chanjo mdomoni na mwingine anachukua picha.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama amemleta mtoto ili aweze kupokea chanjo. Daktari aliyevaa tshati ya rangi ya samawati ndiye anaye mpa chanjo ya kuthibiti ugonjwa wa kupooza kupitia mdomo.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandari ya hospitalini. Juu ya meza kuna sindano, pia kuna chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa Ramani, Rubela na Ukambi.

Hii ni sekta ya afya. Mama aliyevaa nguo nyeusi na barakoa nyeusi, amemleta mtoto wake ili apate chanjo ya ugonjwa wa kupooza. Daktari mmoja ambaye ameinama ndiye anampa chanjo hiyo kupitia mdomoni, naye mwingine anachukua picha hiyo.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kina mama ambao wamejifungua au wanaotarajia kujifungua. Naona kina mama wawili. Mmoja ameketi chini pamoja na mtoto wake. Ilhali mwingine anamsaidia kupanga virago kwa mtoto.

Hii ni sekta ya afya, mwanaume aliyevaa tishati ya rangi ya samawati amesimama karibu na tanki tatu nyeusi, uku amenyoosha mkono wake. Pia amesimama kando ya bango ambalo linaelezea juu ya maji haya.

Hii ni idara ya afya. Hapa ni kwenye chumba cha daktari wa meno. Mwanadada aliyevaa buibui nyeusi anaelezewa juu ya meno na daktari aliyevaa sare nyekundu na barakoa ya samawati usoni.

Hii ni idara ya afya. Hapa ni jangwani. Watu wawili wa jinsia ya kiume wamejifunga leso. Wanaonekana wakitembea huku wakiwa wameuacha mzoga wa ng'ombe ukiwa umelala chini.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza kuna barakoa ya rangi ya samawati, sindano na chupa zenye chanjo ya kuthibiti ugonjwa wa homa ya manjano.

Haya ni mandhari ya hospitalini, hapa ni katika chumba cha upasuaji. Daktari watatu wamesimama wanafanya upasuaji kwa mguu, wawili ni wa jinsia ya kiume na mmoja ni wa jinsia ya kike.

Hii ni idara ya afya. Mzee aliyevaa kofia ya rangi ya kijivu ameketi chini huku akipokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa corona kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa kabuti ya rangi ya samawati.

Hii ni sekta ya afya. Watu wawili waliovaa aproni ya rangi ya manjano, barakoa ya plastiki usoni, glovu ya rangi nyekundu na buti nyeusi za mvua wameshika mtungi wa rangi nyekundu ambao una alama ya hatari.

Hii ni idara ya afya. Haya ni maadhari ya hospitali. Watu wawili wako kwenye hema. Mmoja aliye vaa nguo ya rangi ya kijani, sweta ya kijivu, barakoa ya rangi ya samawati usoni, na amebana nywele akitumia kitambaa cha rangi ya zambara. Anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa Korona.

Hii ni idara ya afya, ambapo watu waliovaa helmet , wamekuja kuangalia jengo ulioporomoka ili kuhakikisha hakuna hatari yoyote na pia kuangalia kama kuna mili yoyote ambayo imebaki humu.

Haya ni mandhari ya hospitalini, juu ya meza kuna glavu ya rangi ya samawati, chupa ya hudhurungi ambayo ndani ina tembe na kifuniko cha rangi nyeupe, sindano, chupa mbili ambazo zina chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa homa ya manjano.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza kuna sindano na chupa yenye chanjo kudhibiti ugonjwa wa ramani, upera na ukambi.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandari hospitalini. Hapa ni kwenye chumba ambacho uhifadhi wa toto ambao wajafikisha umuni wa kuzali. Kuna kitaru. Kitaru hicho kina mtoto mmoja. Nesi mmoja anamshugulikia huyo mtoto.

Hii ni sekta ya afya. Humu ni hospitalini, katika chumba cha watoto ambao hawajafikisha umri wa kuzaliwa. Kuna kitanda ambacho kina mtoto mmoja tu. Mama aliyevalia nguo ya nyeusi na kofia ya hudhurungi anambadilisha mtoto nepi.

Hii ni idara ya afya haya ni mandhari ya hospitalini, watoto wawili mmoja wa jinsia ya kike, mwingine wa jinsia ya kiume, wananawa mikono kutumia maji masafi hapo nje ya hospitali.

Hii ni sekta ya afya. Watu kumi wamesimama. Mawili ni wa jinsia ya kike. Ilhali wanane ni wa jinsia ya kiume. Wananong'onezana kuhusu afya njema.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Kuna dada wawili. Mmoja ameketi chini huku akipokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa corona, kutoka kwa daktari aliyevaa sare ya rangi ya zambarau.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya daktari wa dawa za kiasili na michongo miwili ya watu ambayo hutumika na daktari huyu.

Hii ni idara ya afya. Chupa mbili zimewekelewa ju ya meza, nazo hutumika kudhibiti chanjo ya ugonjwa wa Ramani, Rubela na Ukambi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanamume mmoja kutoka jamii ya wamaasai, amejitokeza ili kupata chanjo ya kuthibiti ugonjwa wa korona. Anapokezwa chanjo hiyo na mhudumu wa jinsia ya kike, aliyevaa kabuti ya rangi ya samawati.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Kina mama kutoka sehemu mbalimbali wameleta watoto wao ili wapokee chanjo. Mama mmoja amemshika mtoto wake, tayari kupokea chanjo kutoka kwa wahudumu wa afya.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza, kuna dawa za aina nyingi. Ikiwemo chanjo ya kudhibiti ugonjwa, ramani, rubela, na ukambi, na sindano ambazo hutumika kuchanja chanjo hiyo.

Hii ni sekta ya afya. Watu kutoka sehemu mbalimbali wamekusanyika. Wamesimama barabarani, wanatazama jinsi ambavyo mvua umesababisha miti kuanguka na mmomonyoko wa udongo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kuhifadhi watoto ambao hawajafikisha umri wa kuzaliwa. Naona vitalu viwili. Kitalu kimoja kina watoto wawili ambao ni mapacha. Mama yao amekuja kuwaangalia mapacha hao ilhali huyo mwingine amelala hapo peke yake.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza kuna paketi mbili ya chanjo, chupa mbili na sindano ambazo zitatumika kuchanja wagonjwa wa rubella, amani na ukambi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza, kuna pakiti tatu za chanjo, ambayo ni chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa thamani, ubera, na ukambe.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini, ambapo kuna pakiti ambayo imebeba chanjo ambayo inadhibiti ugonjwa wa Ukambi, Ramani na Rubela.

Haya ni mandhari ya hospitalini, mama aliyevaa nguo ya rangi ya samawati amemshika mtoto wake tayari kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya ilhali huyo mwingine anangoja kupewa chanjo hiyo hiyo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Watu kutoka sehemu mbalimbali wamefika hapa. Wengine wameketi kwenye viti, ilhali wengine wamechuchumaa huku wakiwa wameinua mkono yao juu.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kina mama ambao tayari wamejifungua wana au wanangoja kujifungua wana. Mama huyu ameketi huku amemshika mtoto wake.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama aliyevaa nguo ya rangi ya kijani na barakoa ya samawati usoni, amemleta mtoto wake ili apate chanjo.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini, watu kutoka sehemu mbalimbali wamepanga foleni ili kupokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa korona. Tayari mmoja aliyeketi amepokezwa chanjo.

Hii ni sekta ya afya. Huyu ni ngamia. Ngamia ni mnyama wa nyumbani, amelala chini kwenye mchanga wa rangi ya hudhurungi kutokana na ukosefu wa chakula na maji ya kunywa.

Hii ni sekta ya afya. Humu ni katika wadi ya kina mama wajawazito na waliopata watoto. Mama huyu aliyevaa nguo ya kijani anatabasamu baada ya kujaliwa na mwana.

Hii ni idara ya afya ambapo mwanadada ambaye amevaa tishati ya rangi ya waridi na sketi nyeusi anayachota maji kutoka kwa mfereji akitumia mtungi wake wa rangi ya manjano ambao ni safi.

Haya ni manthari ya hospitalini, daktari mmoja wa jinsia ya kiume aliyevaa kabuti nyeupe anamnong'onezea mgonjwa wa jinsia ya kike huku akiwa amemshika mkono wake.

Hii ni sekta ya afya ambapo kuna chupa mbili ambazo zimewekwa juu ya meza ambazo zinatumika kudhibiti ugonjwa wa rubella, ramani na ukambi.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitali. Mama aliyevaa buibui amemshika mtoto wake ili aweze kupokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Kina mama kutoka sehemu mbalimbali wameleta watoto wao ili wapate chanjo ya kuzuia ugonjwa wa kupooza.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya daktari wa dawa za kiasili. Hapa kuna michongo miwili ambayo daktari huyo wa dawa za kiasili hutumia kuwahudumia wateja wake.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Dawa zimewekwa kwenye meza. Ni tembe za aina mbalimbali kama vile, benmox, alphamox na supramax . Moja ni ya rangi nyeupe na zingine ni za rangi nyekundu.

Haya ni manthari ya hospitalini, mama aliyevaa, tishati ya rangi nyekundu, amemleta mtoto wake, ili apate chanjo, muhudumu wa afya, tayari ametoa sindano, na chanjo hio, tayari kumchanja mtoto.

Haya ni mandhari ya hospitalini.. Hapa ni katika chumba cha upasuaji. Daktari watatu wanafanya upasuaji wa mguu. Wawili ni wa jinsia ya kiume ilhali mmoja ni wa jinsia ya kike.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mwanaume kutoka jamii ya umaasai aliyevaa barakoa ya rangi ya samawati, ameketi chini. Anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa corona kutoka muhudumu wa afya aliyevaa kabuti ya rangi ya samawati.

Hii ni idara ya afya. Hapa kunaonekana kuna uhaba wa maji, kutokana na mitungi mingi iliyopanga foleni. Mama mmoja anaonekana kugoja maji ili apeleke nyumbani.

Hii ni sekta ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Watu kutoka sehemu mbalimbali wamekuja hapa wakiwa wamevaa barakoa usoni. Wanampokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa ya Corona.

Hii ni idara ya afya. Watu sita wamesimama. Watano ni wa jinsia ya kiume ilhali moja ni wa jinsia ya kike. Wawili wamevaa barakoa nyeusi ilhali wanne wamevaa barakoa ya rangi ya samawati. Kila moja ameshika karatasi yenye maandishi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Mama aliyevaa T-shirt nyeupe na barakoa nyeusi usoni ameketi chini. Anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa Corona , kutoka kwa mhudumu wa afya.

Haya ni mandari ya hospitalini chumba hili Lina mitungi sita ya rangi ya samawati na mmoja wa rangi nyekundu watu wawili walio vaa apron ya rangi ya manjani na glovu nyekundu wanaonekana wakitaka kumimina kitu kwenye tangi nyeusi.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitalini. Juu ya meza kuna pakiti tatu ambazo zina chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa Rubella, namani na ukambi.

Hii ni sekta ya afya. Hapa ni hospitalini. Mkono uliovaa glovu ya kijani, umeshika sindano na chanjo ya kudhibiti ramani, ukambi na rubela

Haya ni mandhari ya hospitalini, hapa ni katika chumba cha akina mama ambao wanatarajiwa kupewa wana. Mama huyu amepokezwa baraka ya pacha wawili, nesi wawili wanaonekana wakishughulikia watoto hawa.

Hii ni idara ya afya, haya ni mandhari ya hospitalini ambapo chupa tano za rangi ya manjano zenye chanjo ya homa ya manjano zimewekelewa juu ya meza nyeupe.

Hii ni sekta ya afya, haya ni mandhari ya nyumbani, Kuna wanaume watatu wawili wamesimama ilhali mmoja ameketi, aliyeketi anahudumiwa na mmoja ambaye anaelekeza kupima joto usoni mwake.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya hospitali. Mtu kutoka jamii ya wamaasai, ameketi chini, anapokea chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa corona, kutoka kwa muhudumu wa afya, aliyevaa kabuti ya rangi ya manjano.

Hii ni sekta ya idara ya afya. Watu wamepanga foleni ili kupokea chanjo ya kupigana na ugonjwa wa Corona huku wakiwa wamevaa barakoa usoni. Mmoja wao ambaye ni wa jinsia ya kiume tayari amechanjwa na daktari.

Hii ni sekta ya afya. Pango hili lina maandishi yanayohusu kliniki ya inayotoa huduma ya dawa za kiasili. Inasema kwamba watu wanapata asilimia mia moja ya tiba ndani na nje ya Tanzania. Pia wamepeana namba yao ya simu hapo chini.

Hii ni idara ya afya ambapo mtu aliyevaa aproni, glovu na amebeba kinyunyuzi dawa mgongoni, ananyunyizia mimea dawa.

Hii ni sekta ya afya, hapa ni shambani, watu sita waliyovaa sare nyeupe na buti nyeupe za mvua, wanayunyuzia mimea dawa.

Hii ni idara ya afya, haya ni manthari ya hospitalini, juu ya meza kuna pakiti, chupa na sindano ambayo hutumika kuchanja chanjo ya kudhibiti ugonjwa wa rubela, ramali, na ukambi.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Hapa ni katika chumba cha kuhifadhi watoto ambao hawajafikisha umri wa kuzaliwa. Hapa kuna kitaru chenye mtoto mmoja, pia kuna nesi aliyevaa bluu bahari anayeshughulikia mtoto huyu.

Hii ni idara ya afya. Haya ni mandhari ya jamii ya wamaasai. Dada mmoja ameketi huku ameshika mtoto wake. Anangoja mtoto huyo apewe chanjo na mwanadada aliyevalia kabuti nyeupe na barakoa usoni.

Mwanadada huyu aliyevalia pete katika kidole chake cha kati ameshika taulo sita za hedhi zilizowekwa juu ya meza ya rangi ya hudhurungi.

Wakunga watatu wamesimama. Wamevalia barakoa usoni na kofia kichwani. Mmoja anavalisha mtoto nguo na mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito.

Hapa kuna kliniki ya watoto wachanga. Kina mama wameleta watoto wao kupewa chanjo. Daktari mmoja wa jinsia ya kike, aliyevalia barakoa na glovu, ndiye anawapa chanjo.

Mafuriko kutokana na mvua yametatiza usafiri wa magari. Watu wanne wanaonekana wakipita ndani ya maji huku nguo zao zikiwa zimelowa maji.

Hii ni wadi ya wanaume, kuna wagonjwa wawili, moja amelala kitandani. Wengine ameketi. Huku amejishika na kuinamisha kichwa chake. Pia kuna mtungi wa kuweka hewa ya oksijeni, beseni ya rangi ya samawati, na vitanda viwili.

Watoto wawili wameketi chini. Mmoja anaonekana miguu pekee mwingine anaonekana mikono na miguu. Anayeonekana mikono na miguu anaonekana kana kwamba ana ugonjwa wa ngozi. Hii ni kwa sababu mikono na miguu yake imejaa vidonda.

Haya ni mandhari ya hospitali. Watu watatu wako humo ndani. Wawili wamevalia kabuti nyeupe, barakoa ya samawati na glovu nyeupe. Mmoja amelala kitandani huku kinywa wazi. Anahudumiwa na wawili hao wakitumia vifaa vya kushughulikia meno.

Mkono mweusi uliovalia pete, unadhihirisha huyo ni daktari kutoka Kenya. Umeshika sindano na dawa tayari kumdunga mgonjwa.

Mkono mweusi uliovalia pete unadhihirisha huyu ni daktari mkenya ameshika sindano na dawa tayari kumdunga mgonjwa.

Haya ni mandhari ya hospitali. Humu ni katika kliniki ya watoto. Mama aliyevalia nguo ya rangi ya waridi, amemleta mtoto kupewa chanjo. Daktari wa kiume aliyevalia kabuti nyeupe anampa mtoto chanjo ya ugonjwa wa kupooza kupitia mdomoni.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu saba, wanawake watatu na wanaume wanne. Wote wamevalia barakoa ya rangi ya samawati isipokuwa mmoja ambaye amevaa nyeusi. Wanawake wawili wamesimama mbele ya anayewahudumia.

Hapa ni hospitalini. Kuna sindano ambayo tayari imefunguliwa. Barakoa ya samawati na chupa tatu. Mbili hazina maandishi lakini chupa moja imeandikwa chanjo ya homa ya manjano. Zote ziko juu ya meza ya rangi ya samawati.

Naona daktari wawili. Mmoja anaonekana mikono pekee yake akiwa amevalia glovu. Anamdunga mgonjwa sindano ya kugandisha. Mwingine aliyevalia miwani, barakoa na glovu ndiye anayemng'oa mgonjwa jino.

Dawa zimewekelewa kwenye meza, ni tembe za aina mbalimbali kama vile Benmox, alphamox na Supamax. Moja ni ya rangi nyeupe na zingine ni nyekundu.

Hii ni sekta ya afya. Kuna tanki ya maji ya rangi ya samawati inayotoa maji masafi. Pia kuna sabuni ya maji ya rangi ya kijani. Mlinzi aliyevalia sare nyeusi, buti nyeusi, kofia nyeusi na barakoa ya samawati ananawa mikono.

Haya ni mandhari ya hospitali, mkono uliovaa glovu ya rangi ya kijani umeshika sindano ya chanjo ya ugonjwa wa ramani, ukambi na rubella.

Bajaji mbili za rangi ya chungwa na pikipiki moja zinaonekana kutatizika kutokana na mvua kubwa ilionyesha na kufanya barabara ifurike.

Hii ni sekta ya idara ya afya. Hapa ni kliniki ya watoto. Mama amemleta mtoto kupewa chanjo ya miezi tisa, inayozuia ukambe. Daktari aliyevalia kabuti nyeupe amempa mtoto huyo chanjo.

Mwanaume aliyevalia aproni ya rangi ya manjano, glovu za samawati, barakoa usoni na buti nyeusi za mvua. Ananyunyizia mimea dawa.

Hii ni sekta ya afya, wanadada wawili wameketi chini. Kila mmoja amevaa kabuti nyeupe na barakoa ya samawati usoni. Wanashona barakoa za rangi ya samawati wakitumia cherehani.

Hapa ni kituo cha afya. Watu wameketi kwenye mviringo. Kila mmoja amevaa barakoa usoni. Wamekaa mbalimbali. Wanamsikiliza mwanadada anayezungumza juu ya afya njema.

Haya ni manthari ya hospitali, kuna chupa nne zenye chanjo ya ugonjwa wa neumonia, rubela na ukambi, tatu ziko juu ya meza ilhali daktari ameshika moja.

Haya ni mandhari ya hospitali. Kuna chupa moja ambayo imewekwa juu. Ina chanjo ya ukambi, ramani na rubela. Pia naona sindano nyuma yake.

Naona watu watano. Wamevalia aproni nyeupe pepepe kutoka kichwani hadi miguuni. Pia wamevalia maski usoni na glovu nyeusi mikononi. Wawili wako juu ya gari nyekundu pamoja na mfu aliyeaga kutoka na ugonjwa wa korona. Wawili wamebeba vinyunyuzi dawa vya rangi ya samawati mgongoni.

Hizi ni dawa za kiasili. Dawa hizi zinanuiwa kuwasaidia wanaume wenye hawana nguvu za kiume. Dawa hizi zinaitwa mtiki. Zina rangi ya chupa ya hudhurungi. Kifuniko cha kijani na kipachiko cha zambarau chenye maandishi meupe.

Moto mkubwa unaotoa moshi mwingi, unateketeza msitu uliojaa miti na nyasi, moto huu ni wa rangi nyekundu na manjano, ilihali moshi ni mweusi tititi.

Haya ni mandhari ya hospitali. Mama amemleta mtoto hospitalini. Anamnong'onezea daktari aliyevaa tishati ya rangi ya manjano, miwani na barakoa usoni, mahali ambapo mtoto anajihisi vibaya.

Haya ni mandhari ya hospitali katika kliniki ya watoto. Mama amemleta mtoto wake kupewa chanjo ya miezi tisa. Daktari anaonekana akipangusa mkono wa mtoto tayari kumpa chanjo hiyo.

Naona kitaro cha watoto wachanga. Pia kuna mtoto amewekwa kwenye hicho kitaro. Na nesi aliyevalia miwani, humahuma kuna beseni nyekundu, na faili juu ya kitaro hicho. Pia kuna dastbini ya kuweka takataka.

Haya ni mandhari ya hospitali. Naona kitaru. Kitaru hutumika kuweka mtoto mchanga ambaye hajafikia umri wa kuzaliwa. Ndani ya kitaru hicho kuna mtoto. Pia naona mwanadada mmoja, aliyevalia miwani, akimshughulikia mtoto huyo.

Haya ni mandhari ya hospitali, kuna chupa mbili zenye zimewekwa juu. Chupa hizi zina chanjo ya ukambi, ramani na rubela.

Hii ni sekta ya afya. Mama aliyevaa tishati ya rangi ya samawati, yenye mistari mieupe na mieusi, ameshika mtoto wake ili apate chanjo. Daktari wawili wanaonekana wakisaidiana kumpa mtoto huyo chanjo.

Haya ni mandhari ya hospitalini. Humu ni katika maabara. Daktari wa maabara aliyevalia kabuti nyeupe na glovu ya samawati, anapima vielelezo tofauti tofauti ili kupata viini vya magonjwa tofauti tofauti.

Hii ni idara ya afya ambapo mtu aliyevaa aproni nyeupe ananyunyuzia mimea dawa akitumia kinyunyuzi dawa cha rangi ya kijani chenye vifuniko vya rangi samawati.

Haya ni mandhari ya hospitali. Mama aliyevalia blausi ya rangi ya machungwa amemleta mtoto kupewa chanjo. Daktari aliyevalia blausi nyeupe anaonekana akimpa mtoto huyo chanjo wa ugonjwa wa kupooza kupitia mdomo.

Hii ni sekta ya idara ya afya. Mwanadada mmoja aliyeketi mbele na barakoa ya samawati usoni anapokea chanjo ya ugonjwa wa korona ilhali wengine wameketi wakingoja chanjo hiyo.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna wanafunzi wa jinsia ya kike waliovaa sare ya rangi ya samawati zenye kola ya rangi ya waridi. Pia wamevaa barakoa ya samawati usoni. Mmoja wao amesimama mbele ya darasa pamoja na mwalimu wake.

Hapa ni kina mama. Wametoka jamii ya wamaasai. Wameketi chini, wanamsikiliza daktari aliyevalia shati nyeupe, aproni nyeupe, suruali nyeusi, viatu vya hudhurungi na soksi nyeupe, akizungumzia juu ya afya.

Hii ni idara ya afya. Kuna chupa nne zenye chanjo ya ugonjwa wa ukambi, ramani na rubella. Daktari amechukua chupa moja ili kumchanja mtoto.

Haya ni mandhari ya hospitali, Mkono uliovaa glovu ya rangi ya kijani umeshika chanjo ya homa ya manjano na sindano yenye kifuniko chenye rangi ya hudhurungi.

Hii ni sekta ya afya. Mtoto aliyevalia tishati ya rangi ya manjano na nyeusi analia. Hii ni kutokana na chanjo anayopata. Mikono iliyovalia glovu nyeupe, ndio inampa chanjo hiyo ilhali mingine imemshika.

Naona watu wawili. Mmoja ameinama amevalia barakoa nyeupe, kofia nyeusi na glovu nyeupe. Mwingine aliyeketi kwenye kiti cha chuma ana ujauzito. Amekunja sura yake anaonekana kana kwamba anaumwa sana.